Makundi makubwa ya ndizi mbichi kila kundi limeunganishwa kwa shina moja refu zimekwa chini kwa mchanga kuashiria kuwa zinataarishwa kusafirishwa au kuuzwa kwenye soko maalum.

Ng'ombe mwenye rangi ya nyeusi iliyochanganyika na nyeupe ameshikiliwa kwenye sehemu ya shingo na kamba, akiwa anakamuliwa na mashine iliyounganishwa na bomba la kuipeleka maziwa kwenye kontena la plastiki leupe lenye kuhifadhia maziwa hayo.

Sahani cha chakula cha kiasili cha Kenya chenye samaki wa kukaanga katikati, kando kuna wali wa nazi, vileo vya viazi, ndizi mbili, maandazi kidogo na mbaazi za kukaanga.

Sahani ya chakula yenye kamba mkubwa aliyevuliwa kutoka kwenye bahari, ameandaliwa na mchuzi wa kirafiki. Pembeni kuna viazi vya kukaanga, almaarufu chips , na kachumbari ya mboga ndogo ndogo, kama sukuma na nyanya. Ziko juu ya meza yenye kitambaa cha buluu.

Meza imejaa vyakula mbalimbali vya pwani aina ya chai ya asubuhi au staftahi kwa maandazi, viazi karai, kaimati, samosa, kebab , chapati, supu na oat meal za kijani na kahawa huu ni ungo wa hafla kubwa au kiamsha kinywa pwani.

Meza iliyojaa mishikaki za aina nyingi za nyama, samaki na vyakula vinginevyo vilivyopikwa. Vikiwa vimepangwa mistari safi. Kuna mishikaki za rangi ya nyekundu, dhahabu na brauni na zote ziko juu ya majani ya kijani.

Mkungu wa ndizi umesimamishwa kwenye ardhi na umeshikiliwa na mkono wa mtu, ndizi hizo kuna zenye ziko na rangi ya manjano ambazo zimeanza kuiva na kunazo ambazo bado hazijaanza kuiva.

Mtu akiwa anakamua maziwa kutoka kwa ng'ombe kwenye banda la kienyeji, ameweka ndoo ya samawati chini ya ng'ombe na mazingira yanaonekana yakijijini na miti na uzio ambao nyuma yake, mkabala na anapokamulia ng'ombe yake.

Ufukweni mwa bahari mwenye mchanga mweupe, minazi mingi upande wa kushoto na mahema au vibanda vinavyoonekana nyuma ya miti. Anga ina mazito na bahari iko upande wa kulia, iliyoonekana ina hisia ya utulivu na maandhari ya kupumzika.

Pweza mkubwa na mishkaki ya nyama zikiwa zinachomwa juu ya jiko la grili kwenye ufukwe wa bahari. Kuna mkono unaogeuza pweza hao na nyama. Boti dogo linaonekana pembeni na mchanga mweupe wa bahari.